Jaji mkuu mwanamke anahutubia kenya akiwa mbele ya mimbari yenye nembo ya mahakama ya kenya. Amevalia joho rasmi ya mahakama na anatoa hotuba huku akitabasamu. Anaonekana katika hafla rasmi inayohusu utendakazi wa mahakama.

Watu wako katika jengo la serikali wakihudumiwa. Wateja wanasubiri wakiwa kwenye viti huku wengine wakiwa kwenye foleni. Afisa wa usalama yuko macho akihakikisha utaratibu unafuatwa na kila kitu kinaenda sawa.

Mwanaume mmoja amevalia suti anatoa hotuba kwa kundi dogo la watu. Watu hao wameketi na baadhi yao wamevaa fulana nyekundu. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi ya vyeti vya kuzaliwa na vya kifo.